Mashine ya kisasa ya kielektroniki inayotumika kuhifadhi na kuuza maziwa ya ng'ombe kwa watumiaji iitwayo "maziwa freshi".

Kitanda kikubwa cha kisasa kilichotengenezwa kwa mbao zilizofunikwa na vitambaa vizuri vyenye rangi za kuvutia, pamoja na godoro jeupe lililowekwa hapo, tayari kwa mauzo kwa wateja wanaohitajika.